Hii ni kitabu naona kuna kitabu ya kufundisha na kuna pia kitabu ya kuandika. Katika kitabu ya kufunza naona kuna watoto watatu hapa wakiwa wanacheza kamba mwingine akiwa ameruka juu kabisa. Hii kitabu pia ni ya darasa ya nne.

Hapa inaonekana kabisa ni shule, naona kompyuta mbili na naona mavitabu hapo, huenda hapa ni kwa mwalimu ,sasa mwalimu na kuna vitabu vyake na ako na kompyuta ambayo anahifadhi vitu vyake.

Naona kuna funzo, funzo kuhusu maji, maji ni uhai, ambapo tumeelezwa mahali tunaweza pata maji katika mamito. Halafu tunaulizwa pia tunaweza tumia aje maji, kuna maelezo hapo. Halafu tunaelezwa pia vile tunaweza iguza maji yetu, halafu tunaelezwa pia venye maji tunaweza chunga.

Hapa ni shule, pahali ambapo masomo inaendelea huenda wanafunzi wako ndani, ama huenda shule hii ni mpya haijatumia lakini iko katika harakati ambapo wanafunzi watakuwa wanakuja hapa na kusomea. Shule hii pia inaonekana iko safi saana ambapo mikapa imesafishwa vizuri na inaonekana imepakwa rangi vizuri.

Naona wachezaji hao wachezaji wako na shida ya mguu ambao hao hawatembei vuzuri wako na mguu mmoja na pia naona mwalimu wao akiwafunza na ni kama wako mafundisho wako mazoezi na mwalimu wao.

Hapa kuna mchezaji mmoja ambaye ako na shida ya kimaumbile, ni mkenya na alizawa mwaka wa nne tarehe kumi na tano mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na mbili na anafanya mchezo.

Hapa naona msichana mmoja na kijana ambaye wanakimbia. Huyu msichana ambaye anaonekana kuitwa Koech anaonekana ako na shida ya macho yeye haoni sasa anaelekezwa akikimbia katika.

Hapa kuna vijana wawili, hawa vijana ni wamevalia ambayo mavazi yao inaonyesha ni wakenya na wanaendesha baiskeli, lakini sio tu kuendesha baiskeli ,bali kuna mashindano hapa.

Hapa ni shule sioni wanafunzi huenda wako darasani, sioni wanafunzi wakiwa huku nje, ninaona pia kuna michoro katika ukuta wakiwa wamechora wanyama, Kutokana na hii wanafunzi wanajifunza kutoka hapa ,naona pia mazingira yao ni nzuri sana wakiwa wamepanda maua na pia nyensi yao ako na takataka wanazingatia usafi.

Hii ni darasa ambapo kuna viti vya wanafunzi, wanafunzi huenda wameenda nje kucheza ama huenda wameenda darasa lingine ili kufundishwa practicals hasa wanafunzi hapo hawako na darasa hili linaonekana kuwa safi sana, linaonekana bado liko mpya.

Hapa inaonekana ni darasa na wamekutanisha viti. Inaonekana kabisa wanafunzi walikuwa katika, wamepewa kitu kama discussion . Walikuwa wamepewa sasa walikuwa wamekaa wamekaribiana ndio maana unaona kama viti vimefinyana.

hawa ni watu wawili ambao wanacheza mpira lakini hao watu wanaonekana kuwa nashida ya kimaumbile nashida yao iko kwa migii na pia wanangangana sana ilihaliwako nashida ya miguu lakini pia wanacheza mchezo wa mpira.

Hapa naona ni kama kuna kakitabu ambayo inafunza kuhusu kutunza misitu yetu, kutunza mamiti. Naona inafunza kuwa tutunze miti zetu, na inatufunza umuhimu. Alafu

Hapa ni shule ambapo naona makaratasi lakini inaonekana kabisa wamekutanisha viti zao, inaonekana wanafunzi walikuwa hapa wanajadili swala fulani ambao maybe walikuwa wamepewa na mwalimu wao.

Hapa inaonekana kabisa ni shule ingawa sioni wanafunzi huenda wanafunzi wako ndani ya darasa na hapa ni sehemu ambapo wanakuja wanapeperusha pendera yao huku ukiona lakini pia walikuwa inaonekana wamehifadhi mazingira yao sana wakiwa wamepanda maua na pia naona miti zikiwa safi

Hapa inaonekana kua ni shule, ninaona milango tatu, hapa kabisaa inaonekana ni shule alafu naona kakiti ka moja naona pia kuna usafi, hapa kuna nyasi ambayo hakuna hata takataka moja. Hapa kuna usafi sana.

Huyu ni msichana mmoja ambaye ako na shida ya kimaumbile. Huyu msichana ni mkenya ambaye amezaliwa mombasani. Alizaliwa tarehe ishirini na tano mwezi wa nne na anachezea nchi ya Kenya, ako na shida ya miguu.

Hapa kuna michezo ambayo inaendelea hawa watu pia wako na shida ya miguu ambayo kimaumbile hawako sawa ukiona vizuri wameshikilia . Na pia kuna mtu ambaye anaonekana amesimama kwa kuangalia inaonekana huyu mtu kabisa ni mwalimu wao ambaye amewaleta ili kufanya mazoezi.

Kuna maandishi hapa na rula. Imeandikwa Ijumaa ambao ni Februari mwaka huu. Ni kama ni shule na ni wanafunzi wa chekechea ambao wanafunzwa hapa.

Hapa naona mkimbiaji mmoja katika upande wa kulia anaitwa Samuel Mushai na kuna mtu ambaye anaenda na yeye anaitwa Jean Kipchumba anayemuelekeza. Huyu mkimbiaji ni Mkenya ambaye alizaliwa mwaka wa Desemba tarehe ishirini na sita mwaka wa elfu anakimbia

Hii ni mlango ya darasa la kwanza, mwalimu anayefunza hapa anaitwa Agnes na ameandika hapa karibuni sana na mlango huu inaonekana kuwa kabisaa ni mpya ambayo inaonekana ni kama imepakwa rangi.

Hapa kuna mkimbiaji mmoja Mkenya anayeitwa Nancy Chelangat Koech. Nancy iihali jambo ni mkimbiaji, yeye ako na shida ya macho sababu haoni. Nancy naona kabisa ako na furaha akiwa amevalia bendera ya Kenya.

Hapa kabisa panaonekans ni shule, naona kuna bendera , ilhali sioni juu, lakini naona bendera imepeperushwa juu. Naona hapo kuna tanki ya maji, na hapa ndio mahali ambapo wanakuja wanaweka bendera juu na wanakuja wanafanya vitu yao jumatatu na ijumaa.

Hapa ni shule ambapo masomo zinaendelea. Hapa inaonekana kabisa ni kuna masomo ya dini ambayo swali ilikuwa venye Samueli aliitikia Mungu. Hii ilikuwa Jumatatu, 24 mwezi wa mbili mwaka huu ambapo masomo ilikuwa inaendelea. Hapa ni darasa na imeandikwa kwa ubao.

Hapa kuna mchezo unaendelea, ni mchezo wa mpira, hawa wachezaji pia wanaonekana kuwa hali yao sio mzuri, wana shida ya kimaumbile ambayo wanatumia vijiti kutembea, na wanaonekana wanacheza mpira kwa furaha Sana.

Inaonekana ni shule. Hii ni mlango ya katika darasa la kwanza ya ambayo inaonekana kuwa hapa ni mahali pa kusoma. Huu mlango inaonekana hii shule kama ni mpya.

Hapa naona watu ambao wamevalia mavazi ya mekundu mmoja akiwa ameshikilia bendera ya Kenya wakiwa na furaha sana inaonekana kuna ushindi fulani ambao wameshinda na pia kuna shabiki ambao wako umbali hawaonekani vizuri na pia kuna mabendera inaonekana kulikuwa na nchi nyingi sana, kuna mabendera nyingi ambayo imefungwa lakini nchi ya Kenya inaonekana kuwa iliibuka na ushindi.

Hii ni kitabu cha mwanafunzi wa gredi ya pili inaitwa NYOTA kiswahili inaofunza watoto wenye wako gredi ya pili naona hiko na farasi wawili ambalo naona watu wawili wamepanda juu na hao mafarasi wanakaa kukimbia sana.

Hapa ni shule, shule ni darasa la chekechea ambapo wanafunzwa kuandika katika ukubwa na katika udogo na pia wanafunzwa herufi, inaonekana kabisa ni shule za watoto wachekechea, na watoto huenda naona tu ubao ambapo mwalimu amewaandikia.

Hapa ni shule. Naona kabisa wako na kompyuta ambayo wanaitumia na kompyuta yao wameandika kuwa isikuwe wanatumia kwa vitu zingine ambazo haziambatani na masomo.

Hapa kabisa inaonekana ni shule Kuna watoto wa chekechea utiwa kuna Yao vitu ambavyo wanachezea wamewka hi vitu ni vitu mingi sana ambavyo wanacheza inaeza kuwa hawa watoto wako darasani saa hii zi masaai ya kuchezea siwaoni wakiwa kiwanja.

Inaonekana kabisa ni shule ambayo wanafunzi wanasomea. Ni shule ina ngorofa, imejengwa na iko na ina pando la maua. Inaonekana kabisa iko na inasafi sana. Maua ni vizuri sana.

Hapa inaonekana kuna masomo ambayo inaendelea, hizi ni vitu ambavyo mwalimu akitaka kuwaeleza wanafunzi vizuri anatumia, anachora alafu anapeleka darasa wanafunzi wanaweza kuuona ama pia hizi vitu inaeza wekwa kwa ukuta wanafunzi wakiwa wanaiona.

Naona hapa kuna msichana mmoja Wa Kenya, ambaye ako na shida ya kimaumbile ,shida yake inaonekana iko kwa miguu, ambaye anang'ang'a kabisaa, nikama ako kwa michezo ako kwa mazoezi.

Kuna hapa kitabu ambayo imewekwa juu ya meza, hapa inaonekana kabisa ni shule. Hii ni kitabu ni ya watoto wa gredi ya pili ambayo inafunza kuhusu afya, ikiwa imechora watoto watatu katika hii kitabu.